Hii ni mazingira ya kujifuza mtandaoni. Kuna kompyuta kubwa katikati yenye skrini inayonyesha video ya majifuzo. Kushoto mwanaume ameketi juu ya rundo la vitabu akitumia kompytuta ndogo na kulia mwanamke ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo.

Kuna watu watatu wanaonekana kuwa wanawake wakifanya kazi pamoja kwenye meza. Wamezunguka meza yenye kompyuta mpakato mbili, na skrini kubwa ya kompyuta inayoonyesha mzimbo wa programu.

Huyu ni mtoto akitumia kompyuta dogo iliyo wazi kwenye meza. Kwenye skrini ya kompyuta kuna maandishi ya e learning na picha ya balbu ya mwanga na vitabu. Ikionyesha elimu mtandaoni.

Mwanamke anaonekana akifundisha mtandaoni, amevaa asili ya kihindi. Amevaa vipokea sauti vya maskioni, na anatumia simu ya mkononi iliyowekwa kwenye stendi.

Kuna skrini ya kompyuta dogo inayoonyesha video ya mtu, anayesomea au kufanya kazi kwenye kompyuta dogo. Mtu huyu anaonekana ameketi chini karibu na meza dogo na kuna vitabu au karatasi zimetapakaa.

Kuna mwanamke ameketi kwenye meza ndefu, nyeupe iliyo na miguu ya mbao. Anaonekana akisoma au akifanya kazi na vitabu na labda kompyuta ndogo iliyo mbele yake. Nyuma yake kuna kabati nyeupe iliyo na rafu zilizo na vitu mbalimbali vya mapambo na vyombo.

Hii ni skrini ya kompyuta ya mkononi yenye tovuti ya e-learning platform, jukwaa ya kujifunza kwa njia ya mtandaoni. Pia kuna michoro inayoonyesha watu wakitumia computer na vitabu, pamoja na kofia ya mahafali, ikionyesha dhana ya elimu ya mtandaoni.

Hivi ni vifaa mbalimbali vinavyohusiana na elimu vikiwa vimepangwa kwa mtindo wa kielelezo cha isometric , juu ya kompyuta, kibao au simu. Rundo la vitabu linaonekana katikati ya picha huo. Kofia ya mraba ya kuhitimu inaonekana karibu na vitabu.

Kuna dana ya masomo ya mtandaoni au elimu pepe. Katikati kuna mfuatiliaji mkubwa wa kompyuta unaoonyesha skrini ya jukwaa la masomo ya mtandaoni. Ndani ya skrini kuna mwanamke aliyeonekana kama mwalimu akifundisha labda akitoa mhadhara au masomo.

Kuna dunia katikati ikiwa imezungukwa na watu wanne walio na vitabu viwili vilivyopangwa chini ya kila upande wa dunia. Watu hao wamekaa kama wamezunguka meza ya duara iliyogawanywa katika sehemu za rangi tofauti kuashiria ushirikiano au elimu ya kimataifa.

Kuna mtu ameshika balbu ya taa iliyo na kofia ya kuhitimu ndani yake ikishiria elimu au wazo. Karibu na balbu kuna ikoni mbalimbali zinazoelea hewani zinazowakilisha dhana kama muziki, vitabu na sayansi zote zikizungukwa wazo kuu la kujifunza.

Hili ni dhana ya elimu mtandaoni au kujifunza kwa njia ya kielektroniki . Ina kompyuta mpakato katikati ikiwa na picha ya wasifu wa mtumiaji na video zilizopangwa kwenye skrini.

Hili ni dhana ya e learning au kujifunza kwa njia ya mtandao inaonyesha kompyuta kubwa ya mkononi watu kadhaa wameonyeshwa wakiwa wamekaa au wamesimama karibu na kompyuta hiyo. Baadhi yao wakitumia zao ndogo za mikononi.

Hii ni elimu ya kidijitali na majifunzo. Kuna watu wawili mwanamke na mwanaume wakiwa wameketi kwenye meza. Mwanamke anatumia kompyuta ndogo, huku mwanaume akimwangalia. Inaonekana kama wanafanya kazi pamoja au wanajifunza. Mwanaume ameshika simu ya mkononi akiweka kwenye masikio yake.

Hii ini ya kidijitali na maguti ina mtandao mkubwa wa kibinadamu na ikoni zinazofaa mazingira ya kidijitali. Inaunganisha kompyuta, simu, kompyuta za kibao, na vifaa vingine, huku ikionyesha ikoni za muunganisho wa data na urahisi wa kutumia.

Hii ni mazingira ya kidijitali na majifunzo. Kuna mwanafunzi mwanamke ambaye ameketi kwenye dawati na anatumia tarakilishi ya rangi ya kifedha na nyeusi. Chini ya meza kuna kalamu ya rangi tofauti tofauti ikiwemo rangi ya nyekundu na samawati.

Hii ni masomo ya kidijitali na majifunzo. Kuna mwanaume akitazama kompyuta mpakato iliyo wazi juu ya meza ya mbao. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna picha ya mwanamume mwingine akimfundisha au kuwasilisha au kuna chati wa michoro iliyochorwa ubaoni. Karibu na kompyuta mpakato kuna kikombe cha kahawa.

Huu ni mfumo wa kidijitali na majifunzo. Kuna msichana mdogo ameketi kwenye dawati la mbao akitumia kompyuta na kuandika kwenye daftari. Anaonekana akitabasamu na ana bidhaa vingine kama vile: kipanya, kibodi na glasi za uhalisia.

Hii ni mfumo ya kidijitali na majifunzo, kuna mwanaume aliyevalia suti nyepesi na miwani ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo na amveaa vipokea sauti masikioni. Anaonekana akifanya kazi au akishiriki katika mkutano wa mtandaoni.

Hii ni mazingira ya darasa nchini Zimbabwe ambapo mwalimu anawasaidia wanafunzi wanaotumia kompyuta ndogo. Nyuma yao kuna bango lenye maandishi Reimagine Education Zimbabwe na nembo ya UNICEF Zimbabwe. Wanafunzi wamevaa sare za shule wanaonekana kujifunza kwa bidii.

Hii ni mandhari ya kidijitali na majifunzo. Kuna kompyuta mpakato iliyo wazi ikiwa na neno kwenye mabano e-learning , hiyo ni elimu mtandaoni kwenye skrini yake. Pembeni ya kompyuta kuna kikombe cha kahawa. Hii inaashiria mazingira ya kujifunza kwa njia ya mtandaoni.

Hii ni kidijitali na majifunzo. Kuna mtu akitazama skrini ya kompyuta, inayoonyesha mkutano wa video au darasa la mtandaoni. Skrini inaonyesha watu kadha katika madirisha tofauti na mwalimu mmoja katikati akifundisha mbele ya ubao.

Hii ni mfumo wa kidijitali na majifunzo. Kuna kijana mdogo amevaa vipokea sauti vya masikio na fulana ya kijani kibichi. Ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta mpakato na kuandika kwenye daftari. Anaonekana akisoma au akifanya masomo ya mtandaoni.

Huu n mfumo wa kidijitari na majifunzo. Kuna wanafunzi watatu wanaonekana wakitumia, kompyuta ndogo, ndani ya darasani. Nyuma yao kuna wanafunzi wengine, ambao wameketi katika dawati.

Hii ni kategoria ya kidijitali na majifunzo. Kuna mwanafunzi akiwa ameketi kwenye meza akitumia kompyuta mpakato na simu ya mkononi. Anaonekana anasoma au anafanya kazi na ana vifaa vya sauti masikioni. Kuna madirisha mawili nyuma yake na pia kuna vitabu.

Hii ni maabara ya sayansi ya shule. Inaonyesha meza ndefu za maabara zilizopangwa kwa safu. Kila moja ikiwa na sinki na mabomba. Kuna viti vya mbao vilivyo na miguu ya chuma karibu na kila meza.

Hili ni darasa lenye madawati na viti vyekundu vilivyo pangwa kwa safu. Kuna madirisha yenye nondo na skrini ya televisheni ukutani. Taa za mwangaza mrefu zimewekwa dari. Mlango mweusi unaonekana upande wa kulia.

Hiki ni chumba chenye vitanda vingi vya ghorofa, inaonekana kama ni chumba cha kulala cha bweni au kambi chenye vitanda vya chuma vilivyo pangwa kwa safu kuna madirisha yenye mapazia na magodoro yaliyowekwa kwenye vitanda.

Huu ni chumba cha kulala chenye kitanda kimoja kilichofunikwa na Shuka ya kijani, kabati la nguo ambao na msalaba ukining'inia ukutani ,pia kuna chandarua kilichoninginia juu ya kitanda na kitambaa cha buluu kilichokunjwa juu ya kitanda.

Hili ni chumba chenye vitanda viwili, kila kimoja kikiwa na chandarua cheupe. Vitanda vimetengenezwa kwa mbao na vina shuka nyeupe. Sakafu inaonekana kuwa ya saruji na vigae, na kuna pazia ya buluu yaliyowekwa kwenye madirisha.

Hii ni ndani ya ukumbi mkubwa au jumla la mkutano lenye viti vingi vya rangi nyekundu vilivyopangwa kwa safu. Kuna watu wengi walioketi kwenye viti, wengi wao wakiwa wamevaa sare au nguo zinazofanana.

Hili ni chumba chenye vitanda vya ghorofa viwili ambavyo vinaonekana kuwa katika hosteli au bweni. Kitanda kimoja kina chandarua cha kuzuia mbu. Kuna pia benji ndogo la buluu katikati ya kitanda.

Hawa ni watoto wakicheza tenisi kwenye uwanja wa tenisi wa blue . Kuna watoto kadhaa uwanjani wengine wakiwa karibu na wavu na wengine wakiwa mbali zaidi. Pia kuna mipira ya tenisi chini.

Huu ni jengo lenye ghorofa kadhaa mbalo linaonekana kuwa shule au kituo cha kulelea watoto. Likiwa na uwanja wa michezo mbele yake. Jengo hili lina kuta za mawe na paa za vigae. Lina madirisha mengi yenye fremu za mraba.

Hawa ni wanafunzi wa shule ya chuo kikuu labda wa Nairobi, wakiwa darasani .Wako tayari kusoma au kufanya mtihani ,wanaonekana wameketi kwenye meza wakisikiliza au wakishiriki katika masomo fulani.

Hawa ni wanaume kadhaa wakiwa kwenye ukumbi wa mazoezi ya viungo, wakifanya mazoezi ya kuinua vyuma. Mwanaume mmoja katikati ameinama na kushika chuma kizito chenye diski mbili kila upande.

Hili ni chumba chenye vitanda viwili na meza yenye viti katikati. Chumba kinaonekana kuwa na mazingira rahisi na safi, na vitanda vimetandikwa shuka za rangi ya bluu.

Hili ni chumba chenye vitanda viwili ambacho kinaonekana kuwa hosteli au mabweni. Vitanda ni vya mbao na vya chuma, na mlango unaoonekana kuongoza kwenye chumba kingine labda bafu au chumba kingine cha kulala.

Hii ni ukumbi mkubwa tupu, wenye safu za madawati na viti. Unaofanana na darasa au ukumbi wa mitihani. Ukumbi una dari refu na taa nyingi za mraba, na madirisha makubwa upande moja, yanayoingiza mwanga wa asili.

Hili ni darasa lenye mwalimu akifundisha na wanafunzi wameketi kwenye madawati wakiskiliza mwalimu amesimama mbele ya darasa na wanafunzi wamepangwa kwenye safu Mbalimbali za madawati.

Hili ni chumba cha kulala au hosteli ina vitanda viwili vya ghorofa na kila kitanda kuna godoro na matandiko kuna kabati nyeupe ya kuhifadhi nguo au vitu vingine pamoja na sehemu ya kuweka vitu Wazi.

Kuna mchezaji wa mpira wa kikapu labda mwanamke au msichana akishika mpira na kujiandaa kurusha. Amevalia jezi ya njano na kaptura za njano zenye mistari ya bluu. Nyuma yake kuna umati wa watu wanaotazama mchezo.

Hili ni darasa tupu. Kuna viti na meza vingi zilizopangwa kwa safu ikiashiria mahali pa kuketi pa wanafunzi. Mbele ya darasa kuna ubao mweusi unaotumika kwa kuandika na kufundishia.

Huu ni ndani ya ukumbi au jumba la sinema, inaonyesha viti vingi vilivyopangwa kwa safu vikielekea jukwaa lenye taa. Kuna safu nyingi za viti, vingine vikiwa vyeusi na vingine vyeupe vilivyopangwa kwa utaratibu mbele ya jukwaa.

Hii ni chumba chenye vitanda vya ghorofa, kinachoonekana kama bweni, au chumba cha pamoja. Kuna vitanda kadhaa vya ghorofa, vilivyo na magodoro, na mablanketi, na chumba kina madirisha yanayoingiza mwanga.

Hili ni chumba cha kulala. Ndani ya chumba hiki kuna kitanda cheupe, kiti kimoja cha starehe chenye michirizi, meza ya kazi na kiti na dirisha lenye pazia. Pia kuna taa ya dari.

Kuna mchezo wa hokey ya uwajani ambapo mchezaji mmoja anayeonekana kuwa kipa amevaa vifaa vya kinga na anajaribu kuzuia mpira. Mchezaji mwingine yuko chini akipiga mpira kwa kutumia fimbo yake ya hokey.

ukumbi mkubwa unaofanana na ukumbi wa maonyesho au hafla. Chini kuna uwanja unaonekana kuonyesha matumizi ya maonyesho. Kuta zimepakwa rangi ya buluu na nyeupe, na kuna matandiko makubwa pamoja na miundo ya kisasa.

Huu ni ndani ya uwanja wa badminton . Wachezaji wawili wanaonekana wakicheza badminton mmoja akiruka kurusha shadowhook na mwingine akipiga chini na watazamaji wameketi kando ya uwanja.

Kuna jengo linaloonekana kuwa hosteli au nyumba ya wageni. Juu kuna jina lililoandikwa lisiloonekana. Jengo hili lina ghorofa mbili na rushani ndogo mbele. Upande wake wa kulia, una ukuta uliojengwa kwa matofali.

Hili ni chumba chenye vitanda viwili vya rafu, dirisha na kabati. Kitanda cha chini kinaonekana kimetandikwa na pazia zilizo kunjwa, zikiwa zimewekwa kwa uangalifu. Dirisha linaonesha mandhari ya jengo, labda mazingira ya karibu.

Chumba cha kulala chenye kitanda kilichotandikwa vizuri, na shuka nyeupe na mtoi mmoja. Kuna pazia jeupe dirishani na ukuta mweupe. Chumba kinaonekana safi na kimetunzwa.

Kuna chumba cha kulala ndani yake kuna kitanda cheupe, kiti chenye muundo wa milia, meza ndogo ya kazi na dirisha lenye pazia.

Kuna darasa au chumba cha mkutano ambapo kundi la wanafunzi au washiriki wameketi wakiskiliza mwalimu au mzungumzaji. Kuna skrini kubwa upande wa kushoto inayoonyesha maudhui fulani na mzungumzaji amesimama mbele ya darasa karibu na ubao.

Hili ni chumba cha kulala chenye vitanda viwili vinavyoashiria mahali pa kulala pa pamoja kama vile bweni la shule au hosteli. Vitanda vina magodoro na baadhi ya nguo zimetundikwa au vimewekwa karibu na vitanda. Chumba kinaonekana kuwa na mazingira rahisi ya msingi na malazi.

Hii ni bidhaa vya elimu na miundo mbinu. Kuna darasa lenye ubao mweusi, meza na viti. Kuna pia bidhaa vingine kama rangi za makopo. Dari imetengenezwa kwa mbao na ukuta imepakwa rangi ya buluu.

Hawa ni wanawake wamesimama mbele ya bango lenye maandishi Thika Road Christian High School . Watu hawa wanaonekana wakiwa wamevalia mavazi mbalimbali. Baadhi yao wakionekana kuwa ya kitamaduni au sherehe.

Kuna watu kadhaa wakiwemo watoto wamekusanyika karibu na kitu kinachoonekana kama kisiki cha mti au meza ndogo ya mbao. Moja wa watu anaonekana akimimina kitu chenye chombo au akifanya shughuli fulani juu ya kitu hicho, huku wengine wakitazama.

Hawa ni wanafunzi wakiwa wamekaa kwenye madawati yao katika chumba kinachoonekana kama ukumbi wa mtihani au darasa. Wanafunzi wamevaa sare za shule na wamekaa kwa utaratibu, kila mmoja akiwa na nafasi yake kibinafsi.

Kuna msichana mchanga akiwa amevaa koti la maabara jeupe na miwani ya usalama. Akifanya majaribio ya kisayansi mahabara. Anaonekana akichanganya vimiminika katika vyombo vya glasi. Kuna vifaa mbalimbali vya mahabara.

Hii ni elimu ya sekondari. Kuna watu wawili ama wanafunzi wakifanya kazi kwenye vifaa vya elektroniki au kompyuta kwenye meza. Mtu mmoja, mwanaume, yuko mbele na anazingatia sana kile anachofanya kwa mkono yake labda akichomelea au kurekebisha nyaya.

Kuna mikono ya mtoto ikicheza na vikombe vya rangi mbali mbali, labda vikombe vya kuchezea vya hisia au vya kuekea vitu. Vikombe hivyo vina rangi kama bluu, kijani kibichi, njano na waridi. Na mtoto amevivaa vikombe hivyo na kuvishika kwa mikono yote miwili.

Kuna mtoto ameketi kwenye kiti cha magurudumu akipaka rangi na mwanamke mzima, ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa tiba ya viungo. Wote wawili wanaonekana kufurahia shughuli hio.

Huyu ni mwanafunzi akifanya kazi darasani labda katika mazingira ya elimu maalum huku mwalimu au msaidizi akionekana nyuma. Mwanafunzi anaonekana akizingatia kazi yake akitumia kalamu au penseli na vitu vingine vya kujifunzia vinaonekana mezani.

Kuna wanaume wawili, mmoja akicheka kwa furaha huku akishikilia mkono wa mwingine, ambaye anaonekana akichora kwenye turubai iliyo na picha ya mavumbo ya rangi nyingi.

Kuna wanaume wawili ndani ya nyumba. Mwanaume mmoja ameketi kwenye sofa, amevaa kofia nyekundu na kofia ya rangi ya waridi, na ameshikilia ubao mweupe akitumia alama. Mwanaume mwingine ameketi kwenye kiti cha magurudumu, amevaa kofia ya kijivu na koti la njano, na anaonekana akiongea au kuimba.

Kuna watu watatu labda mwalimu na wanafunzi wawili katika mazingira yanayoonekana kuwa ya darasa au kituo cha kujifunzia. Wanafunzi wawili wamekaa mbele ya kompyuta za mkono na mmoja wao amevalia vifaa vya sauti.

Hili ni darasa lenye mwalimu na wanafunzi . Mwalimu amesimama mbele ya ubao mweupe akifundisha. Wanafunzi wamekaa kwenye viti na meza wakisikiliza na kuandika.

Kuna mwanamume ameketi kwenye Kiti cha Magurudume. Mwanaume huyo anasoma kitabu kilicho wazi mikononi mwake Yuko ndani ya chumba kinachoonekana kama maktaba na Lina rafu nyingi za vitabu zimejaa nyuma yake.

Kuna skirini ya kompyuta mpakato iliowazi, ikiwa na dirisha la programu ya kupiga simu au kurekodi video. Ndani ya dirisha hilo kuna picha ya watu wawili, mwanaume na mwnamke. Mwanaume amevaa shati la rangi ya chungwa na mwanamke akiongea, huku akitumia ishara ya kidole.

Hii ni elimu ya mahitaji maalum. Kuna watoto watatu, mmoja mweusi, mmoja mweupe na mmoja mwenye asili mchanganyiko wakiwa wamekumbatiana na kutabasamu kuashiria umoja na ushirikishwaji.

Hii ni elimu ya mahitaji maalum, kuna mikono miwili ya mtoto ikiguza maandishi ya breli. Mikono hiyo inaonekana kuwa ya mtoto au mtu mwenye mikono midogo na amevalia nguo nyekundu.

Hii ni huduma ya mahitaji maalum kuna watu wawili wazima; mwanamke mweusi na mwanamke mzungu wakicheza na mtoto mdogo wa kiume. Wanawake hawa wawili wanashikilia mikono ya mtoto huyo na wote watatu wanaonekana wakicheka na kuwa na furaha.

Hii ni elimu ya mahitaji maalum, kuna watu wamekaa kwenye viti wakishiriki katika shughuli inayo hususha mikono yao, inaonekana kama wanajifunza au wanafanya tiba fulani, inayohusisha mikono.

Hii ni elimu ya mahitaji maalum. Kuna watoto wanne wawili wavulana na wawili wasichana wakiwa wamesimama mbele ya ukuta wa rangi ya kijivu. Wote wamevaa fulana nyeupe zilizopakwa rangi nyingi, kuashiria kwamba wamekuwa wakicheza na rangi. Kila mtoto anaonyesha mikono yake iliyopakwa rangi na wote wanaonekana kuwa na tabasamu na furaha.

Hii ni elimu ya mahitaji maalumu. Kuna mwanamke na mtoto wakiwa wamekaa kwenye dawati, labda wakisoma au kufanya kazi ya shule. Mwanamke anaonekana akimfundisha au kumsaidia mtoto, ambaye anaonekana kua kwenye kiti cha magurudumu.

Hii ni elimu ya mahitaji maalum. Kuna watu wawili wakitumia lugha ya ishara. Mwanaume anaonekana akitazama mwanamke aliyeketi mbele yake. Mwanamke anatabasamu na anatumia ishara kwa mikono yake.

Hii ni elimu ya mahitaji maalum. Kuna mwanamke kipofu anasoma kitabu wa braille ndani ya maktaba au mahali lenye vitabu vingi.

Hii ni elimu ya mahitaji maalumu. Kuna darasa lenye wanafunzi kadha, wakiwa kwenye madawati yao. Kipaumbele ni mbele, ya wanafunzi wawili wa kiume. Mmoja wao ambaye amevaa miwani, anatumia mashine ya kuandika breli, akishika karatasi.

Hii ni elimu ya mahitaji maalum. Kuna mwanamke na mtoto wakiwa wameketi kwenye viti vya mbao na kuzungumza. Mwanamke huyo ana nywele nyekundu zilizofungwa juu. Amevaa miwani na shati jeupe la mikono mirefu na suruali kijivu. Mtoto ana nywele fupi za kahawia na amevaa shati jeupe lenye mistari.

Kuna watoto wawili, mvulana na msichana, wameketi mezani huku mwalimu au msaidizi akiwa katikati yao. Watoto wote wanaonekana kushiriki kwa makini katika shughuli ya kujifunza au kucheza. Huenda wanatumia ishara kwa mawasiliano

Hii ni elimu ya mahitaji maalumu. Kuna mkono ukishika na kusoma maandishi ya breli kwenye karatasi nyeupe. Mkono unaonekana ukiguza milia iliyo inuka ya maandishi ya breli ambayo ni mfumo wa kusoma au kuandika unaotumiwa na watu wasioona.

Hii ni elimu ya mahitaji maalimu, watoto watatu wanaonekana wakichunguza kitu kwenye meza labda darasani. mmoja amevaa miwanui nyekundu mwingine miwani nyeusi na wa tatu miwani mweupe. wanaonekana wamejikita kwenye shughuli waliofanya.

Hii ni elimu ya mahitaji maalum. Kuna wanawake wawili wakiwa wameketi kwenye meza nyekundu. Mwanamke mmoja mwenye shati jeupe anashikilia kadi kadhaa mikononi mwake na anaonekana kumwelekeza mwanamke mwengine ambaye ameketi mbele yake na kumwangalia.

Huu ni elimu yenye mahitaji maalum. Kuna mwanamke ambaye anaonekana kuwa mwalimu, na mtoto ambaye anaonekana kuwa na mahitaji maalum na ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Wanajishughulisha na shughuli ya uchoraji au sanaa.

Hii ni kategoria ya elimu ya mahitaji maalum. Kuna wanafunzi katika darasa, Mmoja wao akiwa kwenye kiti cha magurudumu. Mwanafunzi huyu amevaa shati la rangi ya pink na suruali ya jeans .Wanafunzi wengine wanaonekana wakifanya kazi zao. Darasani linaonekana kuwa na mada zinaohusiana na mazingira.